Huduma ya umeme inayotolewa na shirika maalumu linalojihusisha na uzalishaji wa nishati hiyo, huku kukiwa na vinu pamoja na mitambo mbalimbali inayotumika kwa ajili ya uzalishaji wa nishati ya umeme, kupitia mifumo mbalimbali kama gesi pamoja na mifumo ya maji inayounganishwa mahususi ili kuzalisha nishati ya umeme.

Mifumo ya umeme inayotumika maalumu kwa ajili ya kuzalisha, kuihifadhi, kuchochea pamoja na kupunguza nguvu ya nishati ya umeme. Iliyofungwa katika eneo maalumu, sehemu ambapo uzalishaji wa nishati hiyo kupitia njia mbalimbali za gesi pamoja na maji hufanyika.

Mifumo ya umeme iliyounganishwa katika jengo la nyumba sehemu ya uzio, mahali ambapo watu hupita katika eneo hilo ili kuingia ndani ya jengo husika kwa ajili ya usalama wa mali za jengo hilo, pamoja na vitu vingine dhidi ya wezi pamoja na wanyang'anyi wanaozunguka eneo hilo.

Mifumo ya umeme inayotumika kuzalisha umeme mkubwa na mdogo, na kuhifadhi katika mifumo maalumu, ambayo hutumika kutunzia umeme kwa ajili ya matumizi tofautitofauti, ikiwemo; matumizi ya majumbani pamoja na matumizi ya viwandani, huku ikihusisha mitambo maalumu inayotumika kufua umeme huo.

Mifumo ya umeme inayopokea umeme na kuuzalisha na kuuchochea umeme kupunguza umeme, na kuusambaza katika maeneo mbalimbali. Transifoma maalumu, iliyofungwa vizuri katika nguzo mbili zinazoshikilia transifoma hiyo, huku ikiwa imeunganishwa na nyaya zinazoingiza na kutoa umeme.

Alama ya barabarani yenye muongozo ya picha ya watu wanaovuka barabara, huonyesha eneo sahihi mahali ambapo ni salama kwa watumiaji wa miguu wa barabara hususan barabara ya lami kuvuka kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine bila kudhurika na vyombo mbalimbali vya moto; hususan magari makubwa na madogo.

Eneo la barabara mahali ambapo usafirishaji wa watu pamoja na bidhaa hufanyika katika barabara yenye kiwango cha lami, huku kukiwa na gari yenye rangi ya bluu bahari. Gari ndogo yenye kuvutia iliyosimama mbele ya njia ya watembea kwa miguu, njia ya pundamilia ambapo inaruhusu watembea kwa miguu kutumia barabara hiyo.

Sehemu ya barabara mahali ambapo usafirishwaji wa bidhaa pamoja na watu hufanyika. Huku kukiwa na magari ya aina mbalimbali hususani magari binafsi pamoja na magari yanayosafirirsha bidhaa na abiria. Katika barabara hiyo kukiwa na magari yenye rangi tofautitofauti, taa za barabarani zinazoangaza na kupendezesha mandhari.

Eneo la barabara mahali ambapo usafirishaji wa abilia pamoja na mizigo hufanyika huku kukiwa na magari tofauti tofauti ya abilia pamoja na yasiyo ya abilia, kukihusishwa na magari ya watu binafsi yenye rangi tofauti tofauti yanayo ingia na kutokka mjini huku yakiwa yamebeba bidhaa mbalimbali pamoja na watu wakisafilishwa.

Treni ya kisasa inayojiusisha na shhuli za usafirishaji wa abiria pamoja na mizigo, iliyopakwa rangi nzuri ya kuvutia nyekundu pamoja na njano, ikikatiza katikati ya msitu mnene eneo lenye miti mingi katika barabara ya reli ndogo iliyotengenezwa mahususi kwaajili ya upitaji wa treni hiyo.

Chombo cha usafiri pikipiki ya kisasa inayoendeshwa kwa engine ya mafuta iliyopakwa rangi nzuri ya kuvutia iliyowekwa kandokando ya barabara, watu wawili mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana pamoja na mwingine anayemwangalia mwanamke huyu huku kukiwa na watu wengine pembeni.

Eneo maalum pembeni ya mji, lililotengwa mahususi kwa ajili ya uhifadhi wa taka. Huku kukiwa na vijana wawili wa kiume waliovalia mavazi mahususi kwa shughuli hiyo, wakikusanya taka na kuziweka vizuri katika dampo hilo. Huku kukiwa na mashine maalumu greda la kisasa linalosaidia ukusanyaji wa taka kwa ajili ya kuchomwa.

Mabomba maalumu mahususi kwa upitishaji wa maji taka huku yakiwa yamewekwa sehemu ya wazi, mahali ambapo mabomba haya yamekusanywa kwa ajili ya kuandaliwa ili kwenda kufungwa maeneo mbalimbali, kwa ajili ya kazi ya kupitisha takataka hususan taka za kimiminika.

Eneo la wazi mahali ambapo taka mbalimbali huhifadhiwa. Katika eneo hili inahusisha ukusanyaji wa taka zinazokusanywa katika maeneo mbalimbali na kuhifadhiwa sehemu moja kwa lengo la kuchoma pamoja na matumizi mengine. Hukukukiwa na mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana akikusanya taka katika eneo hilo.

Kijana wa kike aliye valia mavazi nadhifu sana, akiwa katika eneo maalumu sehemu, ambapo takataka huhifadhiwa, huku akichambua takataka zilizo tupwa katika eneo hiloo kwa matumizi mengine ya ziada na kuziweka katika kifungashio maalumu, alicho kishika kwenye mkono wake wa kushoto.

Eneo la wazi, nje ya makazi ya watu mahali ambapo pametengwa mahususi kwa uhifadhi wa takataka, zinazo kusanywa katika maeneo yote ya mji. Huku kukiwa na magari maalumu ambayo yametengwa mahususi kwa ajili ya kazi ya ukusanyaji wa taka kutoka maeneo tofauti tofauti na kuja kutupwa katika eneo hili.

Eneo la wazi pembezoni mwa makazi ya watu, mahali ambapo limetengwa mahususi kwa ukusanyaji na utupaji wa taka tofautitofauti hususan taka ngumu pamoja na taka za kiminika. Huku kukiwa na watu tofautitofauti waliofurika katika eneo hilo wakikusanya na kutupa taka katika eneo hilo.

Sehemu maalumu iliyotengenezwa mahususi kwa ajili ya uhifadhi taka mwili, ambapo imetengenezwa kwa ustadi mkubwa kwa teknolojia ya kisasa na kuwezekwa vizuri kwa paa dogo jeupe na jumba lililotengenezwa na kupakwa rangi ya bluu bahari, huku ikiwa na alama ya mwanamke na mwanaume kuonyesha mahali sahihi pa kutoa huduma hiyo.

Eneo maalumu lililotengwa kwa shughuli ya uhifadhi na uwekaji wa taka zinazokusanywa katika maeneo tofautitofauti, hasa taka za karatasi, taka za mipira pamoja taka za plastiki, taka ngumu pamoja na taka za kemikali zinazohifadhiwa katika eneo hili. huku kukiwa na magari mbalimbali yanayoweka taka katika dampo hilo.

Mabomba maalumu ya kisasa yenye pingili ndondogo, maalumu kwa ajili ya kupitisha takataka hususani taka za kimiminika, kutoka eneo moja kupelekwa eneo jingine kwa ajili ya kwenda kuhifadhiwa; yakiwa yamewekwa katika sehemu ya wazi ili kusubiri kufungashwa na kusafirishwa katika maeneo tofautitofauti.

Sehemu ya wazi iiyotengwa kwa mahususi kwa ajili ya ukusanyaji na utupaji wa taka huku kukiwa na magari maalumu yaliyotengwa kwa ajili ya kazi hiyo, ndani ya gari hilo kukiwa na kijana wa kiume ambaye anahusika na ukusanyaji na uzoaji wa taka katika maeneo mbalimbali na kuja kuyatupa katika eneo hilo.

Gari kubwa la kisasa linalotumika kuzolea taka na kukusanya uchafu maeneo mbalimbali ya mji, huku likiwa limetengenezwa kwa teknolojia bora na ya kisasa. Ndani yake kukiwa kumehifadhiwa taka zilizokusanywa katika maeneo mbalimbali, ili kwenda kuhifadhiwa katika sehemu iliyotengwa maalumu kwa uhifadhi wa taka.

Sehemu maalumu iliyotengwa pembezoni mwa makazi ya watu kwa ajili ya uhifadhi wa taka, hususani chupa za plastiki zinazohifadhiwa katika eneo maalumu kwa ajili ya kufanyiwa marejeo ya chupa hizo. Ili kutengeneza bidhaa nyingine kwa ajili ya kuondoa hewa mbaya pamoja na uharibifu wa mazingira.

Kifaa kidogo cha kisasa kinachotumika kuhifadhia uchafu, hasa majumbani, kilichotengenezwa kwa plastiki ngumu, pamoja na kupakwa rangi ya kijani iliyokooza, huku kikiwa kimefunikwa kwa mfuniko imara, ambacho inahusisha uhifadhi wa taka, bila kuhusisha harufu mbaya.

Sehemu ya kuhifadhia taka mwili, taka za binadamu hususani mkojo pamoja na uchafu mwingine kama jasho linalotoka kwa njia ya kuoga iliyotengenezwa vizuri kwa marumaru pamoja na kigae kinachoonekana vizuri, kikopo kidogo chenye rangi ya bluu bahari kinatumika kuwekea uchafu mbalimbali ndani ya choo hicho.

Kifaa maalum ambacho hutumika kuhifadhia takataka hususani taka ngumu kama karatasi, pamoja na taka nyingine za majumbani zinazowekwa katika kifaa hiki kilicho chorwa vizuri kwa picha pamoja na maelezo katika kikaratasi maalum kilicho bandikwa.

Huduma ya usafrishaji wa maji safi na maji taka, yanayopitishwa katika bomba maalumu, lililochimbwa vizuri na kupitishwa pembezoni mwa makazi ya watu; huku likitengenezwa kwa matenki mahususi kwa ajili ya kuhifadhi maji hayo, bomba ambalo limechimbiwa kwenye ardhi ya eneo hilo.